Tunamuona binti mweusi .Binti huyu anagozi nyeusi inayopedeza ,tunaziona nywele zake nyeusi defu zinazopita mabegani. Binti huyu ametabasamu na tunayaona meno yake meupe yaliyongara pepepe.